Mashine ya kisasa ya kutolea pesa imefungwa ukutani katika eneo safi na salama, ikiwa tayari kuhudumia wateja muda wote kwani hupatikana kwa masaa ishirini na nne, huku mazingira yake ni tulivu, nadhifu na yanayovutia wateja kufika kwa urahisi na usalama.

Wafanyakazi wa huduma za benki wamesimama mbele ya tangazo wakiwa wameshika bendera za rangi nyekundu, wafanyakazi hawa hutoa huduma mbalimbali katika hii benki kamavile: amana ,mikopo, akaunti na miamala ya electroniki kwa ufanisi mkubwa ili kusaidia jamii nzima.

Watu wawili watanashati wamesimama mbele ya benki iitwayo "EQUIT" benki" hii inatoa huduma za amana , mikopo na akaunti na miamala ya kielektroniki kwa ufanisi mkubwa, ili kusaidia utunzaji wa pesa na mzunguko katika jamii.

Ndani ya baa, rafu imepangwa chupa za vilevi vya aina mbalimbali, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio unaovutia, chini ya rafu kuna maboksi ya vinywaji laini, yakionyesha mchanganyiko wa huduma kwa wateja wa ladha tofauti.

Baa yenye mandhari ya kuvutia ya rangi ya bluu, huku muhudumu akiwa kazini mbele ya meza iliyopangwa chupa za vileo mbalimbali kwa mpangilio maridadi unao wavutia wateja, ikithibitisha huduma za kiwango cha juu na mazingira rafiki ya mapumziko.

Ndani ya baa yenye mwanga hafifu sana mhudumu wa kike aliyevalia shati ya rangi nyekundu anahudumia wateja wawili wa jinsia hiyo, wakiwa wamekalia kwenye kochi yenye rangi nyekundu tayari kwa ajili ya kuburudika na vinywaji wanavyoweka juu ya meza.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuza magari, magari yanayofanana yamepangwa kwa muundo tofauti katika sehemu kubwa, kila gari linawekwa kwa alama ya kumvutia mteja, ikiwa tayari kwa majaribio na kuuza kwaajili ya wateja wanao tafuta usafiri wa kisasa na wa kuaminika.

Mbele ya jengo la kisasa la kuuzia magari mteja anakabidhiwa gari na muuzaji. Gari hili ni jeusi na mengine yakiwa nyuma ndani ya jengo la kisasa yamepangwa vizuri yakisubiri wateja mbalimbali watakaoingia kwa ajili ya kutafuta magari yatakayodumu kwa matumizi ya kila siku.

Gari zuri limefunguliwa milango kuonyesha sehemu ya ndani iliyo safi na ya kuvutia, ikiwa imepangwa vizuri kwaajili ya wateja wanaotembelea na kutazama ubora wa magari yanayo uzwa, ikiakisi viwango vya kisasa na uimara wa muundo wake.

Mteja akiwa katika sehemu ya maonesho ya kuuza magari mkoa wa Iringa, huku magari ya miundo tofauti yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya jengo la kisasa, kila gari limewekwa kwa namna ya kuvutia mteja huyu, likiwa tayari Kwa majaribio na kuuzwa Kwa wanaotafuta usafiri wa kisasa na wakuaminika.

Katika sehemu ya maonyesho ya kuuza magari magari yanayofanana yamepangwa kwa mpangilio mzuri, nje kila gari limewekwa kwa namna ya kumvutia mteja ikiwa tayari kwa majaribio na kuuzwa kwa wateja wanaotafuta usafiri wa kisasa na wa kuaminisha.

Gari zuri limefunguliwa milango kuonyesha sehemu za ndani zipo safi na kuvutia likiwa limepangwa vizuri kwa ajili ya wateja wanaotembelea kutazama ubora wa magari yanayouzwa, ikiakisi viwango vya kisasa na uimara wa muundo huu wa gari unaopendeza katika maeneo mengi ya mjini.

Ndani ya duka kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kua maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kunamaandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya chumba kidogo, kuna mashine ya kisasa ya rangi ya bluu na nyeupe inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki uliopo juu ya mashine.

Ndani ya duka linalo jihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki; na pembeni kuna karatasi ikielezea jinsi ya kulipia bidhaa hizi.

Ndani ya duka kubwa wafanya kazi wanaleta mashine kubwa ya kisasa ya kuuzia maziwa, yalilyo chujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki uliopo juu ya mashine hii.

Ndani ya duka kuna mashine ya kisasa zinazotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto yakiwa tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa ki automatiki, pembeni ya mashine kuna maandishiyanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Mafundi wakiwa wanarekebisha juu ya mashine kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachokitaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza juu ya maziwa haya, kuwa ni safi na salama kwa afya.

Mteja wa jinsia ya kiume yupo pembeni ya mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa aliochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kitoto matiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Watu watatu wameketi ndani ya duka maalumu la kuuzia bidhaa zitokanazo na maziwa wakifurahia kunywa maziwa kwenye vikombe, duka hili lina rangi ya bluu na nyeupe likiwa safi na lenye mpangilio mzuri, mazingira haya yanahamasisha afya bora na matumizi ya bidhaa salama zitokanazo na maziwa.

Mbele ya duka kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya chumba kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa hayo ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka kuna mashine ya kissa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja uweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Katika duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa liitwalo "Glory" kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki.

Mteja wa jinsia ya kike anatumia mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Ameweka chombo ambacho kinakinga maziwa na anajaza pesa kwa kutumia mashine ya kiautomatiki iliyopo juu ya mashine hii. Ikiwa na maandishi kuwa maziwa hapo ni safi na salama kwa ajili ya afya.

Katika duka dogo linalojuhisisha na uuzaji wa bidhaa zituokanazo na maziwa. Ndani kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu yake kuna maandishi yanayotoa maelekezo.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zinazotokana na maziwa liitwalo KIENI. Mteja anafundishwa na muuzaji jinsi ya kutumia mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yalilyo chujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, ambayo mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki uliopo juu ya mashine.

Ndani ya duka kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kuuzwa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Nje ya duka kuna mashine mbili za kisasa zinazotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiutomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoelekeza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Nje ya duka kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyo chujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka kubwa la kisasa linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, muhudumu anapanga bidhaa hizi kwenye rafu, bidhaa hizi zilizofungwa kwenye vifungashio tofautitofauti na ukubwa tofauti wa rangi zinazopendeza, kama vile nyekundu na njano zinasubiri wateja watakaozichagua kwa ajili ya kuimarisha afya zao.

Ndani ya duka linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoelekeza maziwa haya kuwa ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka kubwa linaojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa aliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kumi mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayofundisha jinsi ya kutumia mashine hiyo.

Mbele ya duka inayojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kuywa. Mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka kubwa kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupasha moto tayari kwa kunywa, mteja kuweka chombo na kulipia kiasi ambacho anachotaka kupitia mfumo wa kiatumatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi usalama kwa afya.

Mtu amesimama nje ya duka la maziwa liitwalo "mangu tomato", akitazama kwa makini upande wa mlango huku ukuta wa duka umeandikwa jina na nembo yake, kwa rangi angavu mazingira yanatoa hisia ya usafi na utulivu.

Muuzaji akiwa anamimina maziwa kutoka kwenye jagi kuelekea kwenye kikombe baada ya kutumia mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Ameweka jagi hilo sehemu ya kuchotea na amelipia kwa mfumo wa kiatomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayosema kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka kubwa kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na analipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna picha mbalimbali za ng'ombe na mtoto akifurahia maziwa haya.

Muuzaji akiwa anaseti mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja atakuja na chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Nje ya duka liitwalo "Destiny" linalojishughulisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, wateja mbalimbali wamepanga foleni wakisubiri kutumia mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa.

Ndani ya chumba kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki. Juu ya mashine, kuna yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka zuri lenye rangi nyeupe na mpangilio mzuri linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa za maziwa, Kuna mteja ambaye ametoka kupokea mzigo wake uliowekwa vizuri kwenye dumu la lita tano uliojaa bidhaa aina ya maziwa. Na muuzaji aliyesimama nyuma ya meza mbele ya rafu iliyopangwa bidhaa mbalimbali za vifungashio.

Ndani ya duka kubwa linaojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa, mwanafunzi amesimama mbele ya rafu akichagua bidhaa tofauti zilizopangwa vizuri bidhaa hizi kama vile mtindi, maziwa freshi na maziwa yaliyotiwa ladha. Vimepangwa katika vifungashio tofauti tofauti vyenye rangi za kuvutia.

Ndani ya chumba kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Mteja anatumia mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto, tayari kwa kunywa ameweka chombo na atalipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki uliopo juu ya mashine hii.

Mteja akiwa anatumia mashine kubwa ya kisasa, inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Ameweka chombo na analipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka linaojihusisha na uuzaji wa bidhaa zitokanazo na maziwa kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa aliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiwepa matiki juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Mbele ya duka mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochunjwa na kupashwa moto inarekebishwa, ambayo mteja huweka chupa na kulipia kiasi anachotaka, kupitia mfumo wa kiotomatiki unapatikana juu ya mashine hii.

Mteja akiwa anatumia mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huyu ameweka chombo na analipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa ikiwa kwa fundi. Mashine hii inatumika kwa mteja anayeweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, uliopo juu ya mashine hii.

Ndani ya duka kubwa kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki. Juu ya mashine kuna mchoro wa mtoto mdogo akifurahia maziwa haya.

Mbele ya duka kuna mashine ya kisasa inayotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa. Mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatiki, juu ya mashine kuna maandishi yanayoeleza kuwa maziwa haya ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka kubwa kuna mashine mbili mpya za kisasa zinazotumika kuuza maziwa yaliyochujwa na kupashwa moto tayari kwa kunywa, inatumika kwa mteja kuweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiautomatik, juu ya mashine kuna maandishi yanyoeleza kuwa maziwa ya humo ni safi na salama kwa afya.

Ndani ya duka zuri linalojihusisha na uuzaji wa bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa kuna bidhaa tofauti zilizopangwa vizuri kama vile mayai, mikate na mashine ya kisasa inayo tumia kuchuja na kupasha maziwa teyari kwa kunywa, mteja huweka chombo na kulipia kiasi anachotaka kupitia mfumo wa kiotomatiki iliyopo juu ya mashine hii.

Mafundi seremala wa jinsia ya kiume wakiwa nje katika sehemu maalumu ya kutengenezea samani. Wanaandaa mbao kwa kutumia randa na msumeno na vifaa vingine vya kazi wakijitahidi kukamilisha thamani hizi kwa wakati ili ziuzwe na kijipatia kipato cha kuendeshea maisha yao.

Vitanda vyenye mchanganyiko wa chuma na mbao vimepangwa vizuri nje vikionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja wanaopita njia, mandhari ya sehemu hii inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja wanaotafuta samani zitakazodumu na za kisasa.

Vitanda vyenye mchanganyiko wa chuma na mbao vimepangwa vizuri katika duka la kuuzia samani, vikionesha mitindo yake tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka hili inaakisi ubora wa bidhaa na maandaliza ya kuhudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinzodumu.

Kitanda kizuri cha kisasa cha mbao kikiwa na muundo wa kipekee unaovutia, Kimetengenezwa kwa umaridadi mkubwa na kuthibitisha ubora wa kazi ya fundi. Samani hii inafaa kwaajili ya nyumbani au sehemu za biashara kama vile gesti.

Mafundi selemara wawili wa jinsia ya kiume, wakiwa nje sehemu maalum ya kutengeneza samani. Wanaandaa mbao kwa kutumia randa na misumeno na vifaa vingine vya kazi wakijitahidi kukamilisha samani hizi kwa wakati ili ziuzwe kuwasadia katika maisha yao.

Meza ya kioo ya kulia iliyozungukwa na viti na makochi yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuza samani, yakionyesha muundo tofauti na rangi, mandhari ya duka hili inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Meza yenye viti vizuri ya kulia na makochi mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuzia samani yakiashiria rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja. Mandhari ya duka hili inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Makochi ya aina mbalimbali yamepangwa katika mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuzia samani, yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja mandhari ya duka hili inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuwahudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zinazodumu.

Muuzaji wa samani ameketi kwa fahari juu ya kochi lake zuri lenye mchanganyiko wa rangi ya dhahabu na udongo, akipigwa picha kwa tabasamu. Muonekano wa kochi hili ni wa kuvutia ikiwa imepambwa kwa ustadi mkubwa na kuakisi ubora wa bidhaa anazouza.

Meza na makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kisasa la kuuzia samani, yakionyesha rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja; mandhari ya duka hili linaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zitakazodumu.

Mteja akikagua makochi aina mbalimbali yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri nje ya duka kuuza samani, yakiakisi rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja, mandhari ya duka hili inaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja wanaotafuta samani za kisasa na zitakazodumu.

Meza na makochi ya aina mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la kuuza samani, yaki akisi rangi na mitindo tofauti ya kuvutia wateja, mandhari ya duka hili linaakisi ubora wa bidhaa na maandalizi ya kuhudumia wateja wanao tafuta samani za kisasa na zitakazo dumu.

Mafundi selemala wa jinsia ya kiume wakiwa ndani ya chumba maalumu cha kutengeneza samani, wanaandaa ambao kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kazi wakijitahidi kukamilisha samani hizi kwa wakati ili ziuzwe na kuwapatia kipato cha kuendeshea maisha yao.

Duka la kisasa la samani linaloitwa "Ideal sofas", limejaa samani za aina mbalimbali, kama vile; makochi, meza na viti mbalimbali vya kubembea, vyote vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia wateja waotembela mahali hapa, kutafuta bidhaa za kuboresha nyumba zao.

Duka zuri lenye kuta za rangi nyeupe huku samani zimepangwa kwa mpangilio unaovutia, kama vile vitanda vya kisasa vilivyosimamishwa kwa ustadi, vikiwa na magodoro laini. Na juu yake kuna mito yenye rangi mbalimbali kama rangi ya chungwa na bluu inayoongeza mvuto na urembo wa bidhaa.

Mafundi selemara wa jinsia tofautitofauti wakiwa ndani ya chumba maalumu cha kutengenezea samani , wanaandaa mbao kwakutumia landa misumeno na vifaa vingine vya kazi ,wakijitahidi kukamilisha samani hizi kwa wakati ili ziuzwe na kuwapatia kipato cha kuendeshea maisha yao.

Duka la kisasa la samani limejaa bidhaa mbalimbali kama vile: makochi, meza, kabati na vitanda; vyote vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia wateja, wanaotembelea kutafuta bidhaa za kuboresha nyumba au ofisi zao.

Seti ya meza ya kisasa ya mbao ikiwa na muundo wa kipekee unaovutia, imetengenezwa kwa umaridadi mkubwa na inathibitisha ubora wa kazi wa fundi. Samani hii inafaa kwa sebule au ofisi yenye ladha ya kisasa na haiba ya kifahari.

Duka la kisasa la samani limejaa bidhaa mbalimbali kama vile makochi, meza, kabati, vitanda, na vifaa vingi vya urembo kama vile mapazia, vyote vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia wateja wanaotembelea kutafuta bidhaa za kuboresha nyumbani kwao.

Duka la kisasa la samani, likiwa na bidhaa mbalimbali kama vile: makochi, meza, kabaki, vitanda na urembo. Vyote vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri unaovutia wateja wanaotembelea kutafuta bidhaa za kuboresha nyumba au ofisi zao.

Ndani ya mgahawa mzuri wa kisasa unaopatikana katika hoteli, wateja mbalimbali wamekaa kwa mpangilio unaovutia kwenye kochi kubwa la njano na wengine kwenye viti, wamekaa wakijadiliana huku wakipata mlo kwenye meza zilizopangiwa kwa kufuatana.

Ndani ya mgahawa viti na Makochi yamepangwa katika mazingira ya kupendeza huku taa zikiangaza vizuri, wateja mbalimbali wameingia ndani kupata huduma katika mandhari nzuri ya hoteli, inayoleta hisia ya utulivu na starehe kwa kila mgeni.

Ndani ya soko kuna bidhaa za aina mbalimbali za kitamaduni kama: shanga na mapambo ya wanyama ya sanamu, wateja wa aina mbalimbali huingia huko na kupata huduma huku baadhi yao wakichagua bidhaa kwa makini, na hii ni eneo muhimu linalovutia huduma mbalimbali kwa watu tofauti ikiwemo watalii.

Ndani ya soko muuzaji wa jinsia ya kiume amekaa mbele meza yake iliyopangiwa bidhaa mbalimbali kwa mpapangilio raisi kama vile machungwa, matofaa, vitunguu, karoti, mananasi na ndizi zilizotundikwa juu akisubiri wateja wanao ukitafuta bidhaa kwa ajili ya matumizi yao binafsi.

Ndani ya soko wauzaji wamepanga bidhaa mbalimbali chini zikiwemo vikaango vya bati, majiko ya udongo na bati, masufuria ya chuma pamoja na mikebe mikubwa ya kuhifadhia vitu kama nguo au vyombo. Bidhaa hizi hupendwa kwa matumizi ya nyumbani na biashara ndogo ndogo.

Soko limejaa matunda kama vile; maembe, ndizi za kijani na njano pamoja na maparachichi yaliyopangwa juu ya meza na mengine kutundikwa wateja na wauzaji wakiwa katika shughuli za kuuza na kununua kwa utulivu kwenye mazingira na safi na yaliyo jaa rangi za kupendeza za matunda.

Ndani ya soko muuzaji ameketi chini mbele ya meza zake zenye bidhaa tofauti tofauti zilizopangwa kwa mpangilio rahisi kama vile maembe, matofaa, vitunguu, karoti, mboga za majani na matunda mengine kama mananasi, ndizi zilizovundikwa vizuri na matikiti, akijisomea gazeti huku akisubiri wateja watakaoingia katika soko hili kutafuta bidhaa kwa ajili ya matumizi yao binafsi.

Ndani ya soko wauzaji wanawake wameketi vizuri kwenye viti, nyuma ya meza zilizopangiliwa bidhaa tofauti tofauti vizuri kama vile nyanya kitunguu na kabichi wakisubiri wateja wanaingia ndani ya soko hili wakitafuta bidhaa hizi kwa ajili ya matumizi binafsi.

Ndani ya soko dogo muuzaji aliyeketi nyuma ya meza iliyopangiliwa vikapu mbalimbali vilivyojaa zao aina ya nyanya iliyoiva kwa rangi nyekundu, akimuhudumia mteja aliyesimama mbele yake ameshika kikapu cha ubluu kidogo cha kukusanyia bidhaa hizi kwa matumizi ya nyumbani.

Ndani ya soko, muuzaji anawapangia wateja waliosimama mbele ya meza yake zao aina ya nyanya iliyokomaa vizuri kwenye vifungashio, kwa ajili ya matumizi yao binafsi na yeye kuuza ili ajipatie kipato cha kuendesha yeye na familia yake.

Katika soko dogo lililopo karibu na barabara wauzaji wamepanga bidhaa mbalimbali juu ya matoroli yaliyo na meza. Juu yake kuna bidhaa kama kabichi, matango, pilipili hoho nyekundu kwa ya kijani, karoti na nafaka mbalimbali kama korosho. Tayari wanaziandaa kwa ajili ya wateja wanaopita sehemu hii wakitafuta bidhaa kwa matumizi ya nyumbani.

Ndani ya soko wauzaji wamepanga bidhaa mbalimbali kwa mpangilio rahisi sehemu ya chini, bidhaa hizi kama vile; maembe, machungwa, mapapai na ndizi vimepangwa vizuri vikisubiri wateja wanaoingia ndani ya soko hili, kutafuta bidhaa kwa ajili ya matumizi yao binafsi.

Wauzaji mbalimbali ndani ya soko wamekaa nyuma ya meza zao zilizopangwa kwa mpangilio rahisi bidhaa mbalimbali kama vile: nyanya zilizo iva vizuri, pilipili za kijani na nyekundu, vitungu saumu, njegere, maharage, viazi na malimao makubwa. Wakisubiri wateja watakaoingia ndani ya soko hili kutafuta bidhaa kwa ajili ya matumizi yao binafsi.

Ndani ya eneo la soko, muuzaji ameinama akipanga bidhaa zake chini kwa mpangilio rahisi. Bidhaa hizi kama vile: vitunguu, viazi, karoti na nyanya zilizoiva vizuri, akisubiri wateja watakao ingia sehemu hii kutafuta bidhaa kwaa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Ndani ya soko, wauzaji wawili wanaendelea na zoezi la kupanga meza zao kwa mpangilio rahisi. Meza hizi zimesheheni bidhaa kama machungwa, matofaa, maparachichi, mapapai na ndizi tayari kwa ajili ya kuhudumia wateja watakaoingia soko katika soko hili wakitafuta bidhaa kwa matumizi yao binafsi.

Ndani ya soko kubwa nafaka mbalimbali kama vile mchele, unga na mahindi vimepangwa vizuri ndani ya mifuko kwa mpangilio makini likisubiri wateja wanaoingia wakitafuta bidhaa hizi kwa ajili ya matumizi yao ya nyumbani.

Wateja wawili wamesimama mbele ya meza sokoni iliyopangwa vizuri bidhaa kama nyanya, pilipili hoho na karoti zimepangwa kwa mpangilio rahisi kuruhusu wateja wanaoingia ndani ya soko kuchagua bidhaa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Ndani ya soko, wauzaji mbalimbali wameketi karibu na meza zao zilizopangwa mazao tofautitofauti juu yake kwa mpangilio wa mrahisi. Mazao haya, kama vile nyanya, karoti, ndizi, na mboga za majani, wakisubiri wateja watakaoingia katika soko hili kutafuta bidhaa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani.

Duka dogo la huduma za fedha kwa njia ya simu, lenye rangi ya kijani, kimetoa maelekezo kwa wateja juu ya huduma zinazopatikana wateja wakisubiri kuhudumiwa. Huku mbele ya kibanda hiki kukiwa na bidhaa zingine zilizopangwa kama magauni na nazi, hii inashiria jinsi huduma ya kifedha inavyoweza kuunganishwa na biashara nyingine za kila siku.

Ghorofa refu lililokamilishwa kujengwa katika eneo la mjini, likiwa na vyumba vingi vinavyoweza kutumika kama makazi au ofisi. Jengo hili linawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi, inayolenga kuongeza fursa za biashara na makazi maeneo ya mjini.

Nyumba kubwa aina ya ghorofa iliyojengwa eneo la mjini, jengo hili linawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi, inayolenga kupunguza fursa za biashara na makazi sanasana katika maeneo ya mjini.

Majengo mbalimbali yanajengwa na nyumba zilizomalizwa kujengwa katika eneo la mjini, zikiwa na vyumba vingi vinavyoweza kutumika kama makazi au ofisi. Nyumba hizi zinawakilisha uwekezaji wa kisasa katika sekta ya ardhi na makazi inayolenga kuongeza fursa za biashara na makazi maeneo ya mjini.

Nyumba mbalimbali zimejengwa katika eneo la mjini zikiwa na vyumba ambavyo vinaweza kutumika kama makazi au ofisi nyumba hizi zinawakilisha uwekezaji wa kisasa wa ardhi na makazi unaolenga kuongeza fursa za biashara na makazi maeneo ya mjini.

Viatu vilivyopangwa juu ya meza na nguo zimetundikwa vizuri ndani ya duka lenye mpangilio bomba zikiwa na rangi na miundo tofauti. Hii ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka ya bidhaa tofautitofauti ambayo huwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua mavazi, viatu na bidhaa wanazotaka.

Mashati yaliyokunjwa vizuri yamepangwa juu ya meza yakiwa yana punguzo la asilimia hamsini, ndani ya duka lenye mpangilio bomba yakiwa na miundo na rangi tofauti, hii ni sehemu ya jengo kubwa lenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti tofauti, ambayo huwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua mavazi wanayotaka.

Nguo zimepangwa vizuri juu ya meza na nyingine zinaifunikwa ndani ya duka lenye mpangilio bomba, zikiwa na rangi na miundo tofauti hii ni sehemu ya jengo kubwa hali yenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti, ambayo huwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua mavazi wanayotaka.

Juu ya meza kuna mashati yaliyokunjwa na kupangwa vizuri na nguo nyingine kama makoti ya suti yametundikwa ndani ya duka lenye mpangilio bomba lenye rangi ya kupendeza na picha za watu. Hii ni sehemu ya jengo kubwa yenye maduka mbalimbali ya bidhaa za aina tofauti ambayo huwapa wateja uhuru mpana wa kuchagua mavazi au bidhaa wanazozitaka.

Kundi la watu mablimbali wakiwa wameshuka kwenye ngazi wakiingia kwenye jengo kubwa lenye maduka, huku watoa huduma wakiwa wamekaa tayari kuwahudumia. Watu huenda katika majengo haya kufanya ununuzi wa vitu mbalimbali au kutembea tu wakifurahia mamdhari ya kuvutia na utulivu wa mazingira.

Katika duka kubwa na la kisasa, safi na lenye mwanga wa kutosha, bidhaa mbalimbali za chakula zimepangwa kwenye safu; mpangilio wake unawavutia wateja kwa urahisi huku mazingira yakiwa yana usafi wa hali ya juu, na taa zenye mwangaza wa kuvutia zimeongeza mvuto wa bidhaa na kufanya eneo lote lionekane la kuvutia na la kisasa.

Ndani ya duka la kisasa kubwa safi lenye mwangaza wa kupendeza, vinywaji vya aina mbali mbali vimepangwa vizuri kwenye rafu mpangilio wake unawavuta wateja kwa urahisi huku mazingira yakiwa na usafi wa hali ya juu.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, safi na lenye mwanga wa kupendeza, vinywaji vya aina mbalimbali vimepangwa vizuri kwenye rafu kuanzia soda hadi juisi safi za matunda, mpangilio wake unawavutia wateja wengi kwa urahisi huku mazingira yakiwa na usafi wa hali ya juu na taa zenye mwangaza wa kuvutia zinaongeza mvuto wa bidhaa na kufanya eneo lote lionekane la kuvutia na la kisasa.

Ndani ya duka kubwa na la kisasa, safi na lenye mwangaza wa kupendeza, vinywaji vya aina mbalimbali vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu kuanzia soda hadi juisi za matunda safi. Mpangilio wake unawavutia wateja kwa urahisi huku mazingira yakiwa na usafi wa hali ya juu.

Ndani ya duka kubwa la kisasa safi na lenye mwanga wa kupendeza, vinywaji vya aina mbalimbali vimepangwa vizuri kwenye rafu kuanzia soda hadi vilevi mbalimbali, mpangilio wake unawavuta wateja kwa urahisi huku mazingira yakiwa safi na hali ya juu, taa zenye mwangaza wa kuvutia zinaongeza mvuto wa bidhaa na kufanya eneo lote lionekane la kuvutia na la kisasa.

Ndani ya duka la kisasa safi na lenye mwangaza wa kupendeza vinywaji vya aina mbalimbali vimepangwa vizuri kwenye rafu, kuanzia soda hadi juisi za matunda. Mpangilio wake unawavuta wateja wengi kwa urahisi huku mazingira yakiwa ya safi na salama, taa zenye mwangaza wa kuvutia zinaongeza mvuto wa bidhaa na kufanya eneo lote liwe la kuvutia na la kisasa.

Ndani ya duka la kisasa safi na lenye mwangaza wa kupendeza mteja anaendelea na zoezi la kuchagua vinywaji vya aina mbalimbali vilivyopangwa vizuri kwenye rafu. Mpangilio wake unawavutia wateja kwa urahisi huku mazingira yakiwa na usafi wa hali ya juu na taa zenye mwangaza wa kuvutia zinaongeza mvuto wa bidhaa na kufanya eneo lote liwe la kuvutia na la kisasa.

Ndani ya duka kubwa la kisasa safi na lenye mwanga wa kupendeza. bidhaa mbalimbali za sabuni zimepangwa vizuri kwenye rafu. Mpangilio wake unawavuta wateja kwa urahisi huku mazingira yakiwa ya usafi wa hali ya juu, na taa zenye mwangaza wa kuvutia zimeongeza mvuto wa bidhaa na kufanya eneo lolote lionekane la kuvutia na la kisasa.

Ndani ya duka kubwa la kisasa, safi na lenye mwanga wa kupendeza, mteja anaendelea kuchagua bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri mbele yake. Mpangilio wake unawavutia wateja kwa urahisi huku mazingira yakiwa na usafi wa hali ya juu.

Ndani ya duka kubwa la kisasa wateja mbalimbali wanachaguwa bidhaa tofauti, zilizopangwa kwenye rafu kama vile vyombo vya plastiki kwa ajili ya matuzi mbalimbali mpangilo wake unaovuta wateja wao kwa urahisi huku mazingira yakiwa kwa usafi wa hali ya juu.

Ndani ya jengo kubwa la kisasa lenye mwanga wa kupendeza, bidhaa mbalimbali aina ya sabuni vimepangwa vizuri kwenye rafu. Mpangilio wake unavutia wateja kwa urahisi, huku mazingira yakiwa na usafi wa hali ya juu na taa zenye mwangaza wa kuvutia zinaongeza mvuto wa bidhaa na kufanya eneo lote lionekane la kuvutia na la kisasa.